Mimea mbalimbali ya mboga na maua inapandwa kwenye mabomba meupe yaliyopangwa kwa ngazi. Mfumo huu unajulikana kama kilimo cha hydroponics .Mimea inamea vizuri bila kutumia udongo mwingi na nafasi inaonekana kutumiwa kwa ufanisi. Hii ni njia bora katika bustani ndogo au maeneo ya mjini.

Mkulima amevaa shati la mikono mirefu na suruali, akiwa ndani ya green house yenye mimea iliyopandwa kwenye mistari. Anaonekana akikagua au kushika moja ya mimea hiyo. Mazingira yanaonyesha kilimo cha kisasa cha umwagiliaji au kilimo cha mboga.

Ndani ya greenhouse kuna safu ndefu za mabomba meupe ya plastiki yenye mashimo. Kila shimo limepandwa mmea mchanga wa kijani. Watu wawili wanasimama mbali wakionekana kufuatilia au kufanya kazi kwenye mimea hii. Hii ni mfumo wa kilimo cha kisasa unaoitwa hydroponics ambapo mimea hupandwa bila kutumia udongo.

Hii ni mfumo wa kilimo cha hydroponics . Mabomba meupe yamepangwa kwa ngazi. Kila bomba lina mashimo yenye mimea midogo inayokua. Hakuna udongo bali mimea inashikiliwa na vifaa maalum. Huu ni mfumo wa kisasa wa kulima bila kutumia ardhi kubwa.

Majani mabichi ya mboga yamepandwa kwenye chombo cheusi juu ya meza ya mbao. Bomba la maji limeunganishwa na ndoo chini. Mazingira ni ya nje na kuna miti kwa mbali. Huu ni mfano wa bustani ndogo ya hydroponics .

Bustani ndogo ya kisasa imepandwa kwenye sanduku la mbao. Limejaa mboga mbichi kama sukuma wiki na letus. Kuna bomba la maji la kijani pembeni na ukuta wa matofali nyuma. Ili mfano mzuri wa bustani ya jikoni nyumbani.

Mimea michanga imepandwa kwenye mabomba meupe yaliyopangwa ndani ya green house . Mimea hii inakua bila udongo ikitumia mfumo wa hydroponics . Mandhari inaonyesha teknolojia ya kisasa ya kilimo cha mboga.

Mfumo wa kilimo cha hydroponic umewekwa ndani ya chumba. Mimea michanga imepandwa kwenye mabomba meupe yaliyo wekwa juu ya stendi ya chuma . Kuna ndoo ya maji yenye kifuniko cha njano pembeni inayosaidia kusambaza virutubisho vya kwa mimea. Hii ni njia ya kisasa ya kulima bila kutumia udongo.

Kikombe kimejazwa maji na ndani yake kuna mmea wenye majani mapana ya kijani. Mizizi yake inaonekana ikielea kwenye maji. Kando kuna majani mengine yameanguka juu ya meza. Mandhari inaonyesha upandaji wa mimea kwa njia ya maji, hydroponic .

Mimea ya kijani imepangwa kwenye mabomba meupe yaliyowekwa kwa ngazi. Kila ngazi ikiwa na safu ya mimea. Mabomba hayo yameshikiliwa na fremu ya chuma, na mfumo huu unaonekana kutumia teknolojia hydroponics , ambapo mimea inakuwa bila udongo. Mazingira ni safi na mpangilio huu unafaa kwa kilimo cha kisasa, mijini.

Kuna mfumo mdogo wa bustani lililotengenezwa kwa vyombo vya plastiki vilivyowekwa juu ya kila kimoja. Chombo cha juu kimepandwa mimea na cha chini kina maji au mbolea maji. Mfumo huu unaonekana kutumia teknolojia ya hydroponics au bustani ya maji. Ni njia nzuri ya kulima kwenye nafasi ndogo kama nyumbani am- au balkonini.

Majani mabichi yanamea kwenye mfumo wa bustani wima ya plastiki nyeupe yakiwa yamepandwa kwenye mfuko au sehemu maalum ya vertical gardening . Huu ni mfano wa kilimo cha kisasa cha kutumia nafasi ndogo kama hydroponics inayofaa sana kwa mjini au maeneo yenye nafasi finyu.

Mashine kubwa ya njano ya kuvuna mazao ipo shambani. Imezungukwa na mimea iliyokomaa na miti kwa mbali. Anga ni safi na kuna mwangaza wa jua. Hii ni teknolojia inayorahisisha uvunaji mashambani.

Njia ndefu imetandazwa kwa koti au mawe madogo meupe katikati ikiwa na uzio wa waya upande zote mbili. Pembeni kuna udongo mwekundu na sehemu zilizo wazi. Huenda ni eneo la ujenzi au bustani inayoandaliwa. Mandhari ni ya wazi na inaonekana mchana.

Wafanyikazi wamevaa mavazi ya rangi ya buluu na kofia za usafi wakichambua na kupanga nyanya kwenye mistari ya uzalishaji ikiwa ndani, nyanya zimepangwa kwenye mkanda mrefu na kila mtu anashugulika na sehemu yake, hii inaonyesha shuguli za kuchakata mazao kabla ya kusambaza sokoni.

Ng'ombe wa maziwa weusi na weupe wamepangwa ndani ya banda kubwa la kisasa. Wakiwa kwenye sehemu zao za kulala na kula. Mwanga mwingi unaingia kupitia paa la banda na mazingira yanaonekana safi na yaliyopangwa vizuri.

Hii ni sehemu ya green house yenye mimea iliyopandwa kwenye mistari chini ya paa la plastiki linaloruhusu mwanga mwingi kuingia. Udongo umeandaliwa vizuri na kuna mfumo wa umwagiliaji maji. Mazingira haya yanafaa kwa kilimo cha kisasa na kuongeza uzalishaji wa mazao.

Shamba kubwa la majani ya chai limeenea kwenye vilima. Njia ya udongo inapita katikati kuelekea mbali. Kuna miti mkubwa upande wa kushoto na anga ni safi lenye mawingu machache. Mazingira ni ya kijani kibichi na ya asili.

Wakulima wawili wako shambani wakivuna majani chai, mmoja akiwa na kikapu mgongoni na mwengine akifanya kazi nyuma yake. Mazingira ni ya kijani kibichi na miti mirefu pembeni inaonyesha mashamba ya chai ya Kenya. Huu ni mfano wa kazi ya kilimo vijijini.

Ng'ombe wa maziwa, weusi na weupe wamesimama ndani ya banda la kisasa. Wamepangwa mstari na wanaonekana wanakula. Mazingira yanaonyesha ufugaji wa kisasa na usafi wa banda.

Green house kubwa imejaa mistari ya mimea ya kijani kibichi. Mwanga wa asili unaingia kupitia paa la plastiki. Mazingira ni safi na mimea inaonekana kustwai vizuri. Hii ni njia ya kisasa ya kilimo inayotumiwa kwa kuongeza uzalishaji.

Mstari wa nyanya nyekundu imewekwa kwenye mkanda wa kusafirisha bidhaa huku watu wakiwa wamevaa glovu. Wanazichambua na kuzipanga . Kuna boksi la njano pembeni likiwa limejaa nyanya na mazingira yanaonekana kama kiwanda cha kuchakata au kufungasha mazao. Hii ni sehemu ya usindikaji wa nyanya kabla ya kupeleka sokoni.

Ng'ombe wengi wa maziwa wamesimama ndani ya banda la kisasa. Wamepangwa mstari na wanaonekana wanakula au kupumzika. Banda lina paa la bati na nguzo za kushikilia. Sakafu ni safi na pana. Mazingira haya yanaonyesha ufugaji wa kisasa wa ng'ombe wa maziwa.

Soko kubwa lenye paa la kioo imimea mboga imepandwa safi. Kuna mtu mmoja anaonekana akifanya kazi shambani. Mwanga mwingi wa asili inaingia na mazingira ni safi na ya kisasa kwa kilimo cha kisasa. Hii ni sehemu bora kwa kilimo cha mboga mjini.

Shamba kubwa limejaa mistari mirefu ya kabeji zilizokomaa zikiwa zimepangwa vizuri kwenye udongo mwekundu. Mandhari ni ya kijani kibichi na kuna miti na nyumba mbali kidogo nyuma. Hali ya anga inaonekana ni ya mawingu kidogo.

Shamba kubwa limepandwa mimea kwa mistari. Katikati kuna bomba refu jeupe la umwagiliaji linalopita hadi mbali. Udongo unaonekana umelowa maji ukionyesha mfumo wa umwagiliaji shambani. Hii ni njia mzuri ya kuhakikisha mimea inapata maji ya kutosha.

Shamba limepandwa mimea safu kwa safu. Bomba la umwagiliaji maji linaonekana likipita katikati ya mistari. Udongo ni mweusi na mimea inaonekana changa na yenye afya. Hii ni mbinu ya kisasa ya umwagiliaji shambani.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone umewekwa bustanini. Mabomba madogo yakitoa matone ya maji moja kwa moja kwenye udongo karibu na mimea. Mandhari inaonyesha teknolojia ya kisasa inayosaidia kutoa maji kwenye kilimo.

Tangi kubwa ya maji imewekwa pembeni ya shamba. Bomba la bluu linaunganisha tangi na eneo la mimea iliyo pandwa kwa mistari. Bomba linapeleka maji shambani likiashiria mfumo wa umwagiliaji. Huu ni mfano wa matumizi ya umwagiliaji wa kisasa kwenye kilimo.

Mimea michanga imestawi kwenye udongo wenye unyevu na bomba la umwagiliaji matone limewekwa katikati ili kusambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi. Mwanga wa jua unaangaza juu ya majani ukionyesha ukuaji mzuri wa mimea. Huu ni mfano wa matumizi wa teknolojia ya kisasa kwenye kilimo.

Shamba kubwa la udongo mwekundu limepandwa miche mipya kwa mistari na bomba la umwagiliaji matone linaonekana mbele. Kuna kivuli cha mtu anayepiga picha upande wa kushoto. Mandhari inaonyesha kilimo cha kisasa na maandalizi mazuri.

Mashine ndefu ya umwagiliaji inafanya kazi shambani ikisambaza maji kwenye mimea iliyopandwa kwenye mistari. Eneo la shamba ni kubwa na linaonekana kijani kibichi huku maji yakimwagika kwa mtiririko mzuri. Mazingira yanaonyesha shughuli za kilimo cha kisasa.

Mimea michache midogo imepandwa kwenye udongo mwekundu, na bomba la umwagiliaji matone imepita katikati yao. Mfumo huu husaidia kumwagilia mimea maji kidogo kidogo moja kwa moja kwenye mizizi.

Shamba limepandwa miche mipya. Bomba la umwagiliaji matone limepita katikati ya mistari ya mimea. Watu wawili wanasimama mbali wakifuatilia shamba. Mfumo huu unasaidia mimea kupata maji kidogo kidogo moja kwa moja kwenye mizizi.

Mistari wa mimea michanga imeaandaliwa vizuri shambani na maji yanapita katikati ya mistari kwenye mfereji. Pembeni kuna mabomba wa umwagiliaji wa matone akionyeshe matumizi ya mbinu mbili za umwagiliaji wa mfereji na matone. Hii ni njia bora ya kuhakikisha mimea inapata maji ya kutosha na kuongeza uzalishaji.

Shamba limelimwa kwa mistari na miche mipya imepandwa. Bomba la umwagiliaji matone limewekwa karibu na kila mstari. Udongo ni mwekundu na mazingira ni safi yakionyesha kilimo cha kisasa. Hii ni njia bora ya kutumia maji kidogo kupata mazao mengi.

Shamba limelimwa na limewekewa mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mabomba meusi yamepangwa kwenye mistari ya udongo. Hakuna mimea bado. Ardhi inaonekana kavu na tayari kwa kupanda. Hii ni njia bora ya kutumia maji kidogo kwenye kilimo.

Mifereji ya umwagiliaji matone imepangwa kwenye shamba la udongo na bomba jeupe likiwa katikati na mistari ya mpira mweusi pembeni. Mimea michache imeanza kuchipuka kwenye mistari hio. Hii ni mbinu ya kisasa ya kumwagilia maji kwa uhalisi.

Mimea michanga ya mboga imepangwa kwenye mistari kwenye shamba lenye udongo mweusi, na kuna mfumo umwagiliaji wa matone kati ya mistari. Mandahri inaonyesha kilimo cha kisasa na mazingira safi.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone umewekwa ardhini ukiwa na valve ya bluu pressure regulator imeandikwa 20 PSI na filter ya maji. Vifaa hivyo vinasaidia kudhibiti na kuchuja maji kabla kwenye mimea. Mandhari inaonyesha matumizi ya teknolojia rahisi kwenye kilimo cha kisasa.